Gari ilio egeshwa Kwa uwanja, kwa huu uwanja kuna miti wa aina mbali mbali na pia kwa gari kuna mtu ambaye amekalia akiwa na reflector .

Hii ni simu iliyoshikiliwa kwa mkono na imefunguliwa kwenye apulikesheni ya Safaricom na pia kuna watu wawili hapo kwa hiyo aplikesheni.

Haya ni magari yaliyoko kwa maegesho, kuna gari nyekundu, gari nyeupe, pia kuna mtu ambaye anaonekana akiwa amesimama.

Hii ni naona mikono miwili inayobeba shilingi mia mbili, hamsini kwa mikono mmoja na hamsini kwa mkono mwingine.